Benki aina ya "absa" yenye matangazo ya rangi nyekundu. Bendera zake zikiwa zimeshikiliwa na wafanyakazi wa eneo hilo. Mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda kwa sakafu iliyosafi ya marumaru ikiwekwa chini.

Baa ikiwa na bidhaa iliyokuwa na kimiminika kwenye chupa na bilauli, wateja wakifurahi huduma hiyo kwa kunywa na kucheka. Mandhari ya taa yenye mwanga mkali kutoka juu ukimulika.

Duka linalouza magari, likiwa na bidhaa hiyo mpya kabisa yenye rangi ya kahawia na nyeusi, lenye matairi manne, mandhari ya eneo hilo likiwa limezungukwa kwa makontena kadhaa, sakafu safi iliyojengwa kwa theruji.

Duka lenye kuuza bidhaa ya magari, yenye rangi mbalimbali, matairi manne. Ikizungukwa na nyaya mbalimbali za umeme, pamoja na kontena.

Duka linalouza magari mbalimbali yaliyokuwa yenye rangi nyeupe, na matairi manne yakizungukwa na mifumo ya umeme yenye milingoti ya chuma.

Duka linaliuza na kuhifadhi bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe kwenye makabati ya kisasa likitembelewa na wateja kufanya manunuzi maeneo hayo, mwanga mkali wa taa ukitamalaki eneo hilo.

Jokofu linalo hifadhi bidhaa halisi za maziwa likiwa na mashine ya kieletronikiblikiwa ndani ya duka na sakafu safi

Duka linalouza maziwa halisi ya ng'ombe, likiwa na kabati jeupe lenye maandishi na kutamalaki kwa rangi ya bluu, likiwa safi kwa ung'avu wa marumaru.

Jokofu linalouza maziwa halisi ya ng'ombe kwa mfumo wa kielektroniki, lenye arafa na tarakimu za "ATM", likiwa nje ya duka lenye mlango mkubwa na mandhari ya mwanga mkali wa jua.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe, likiwa na jokofu la kisasa lenye mfumo wa kielektroniki na arafa za "ATM", pamoja na mazao mengine yaliyokua kwenye vifurushu mbalimbali.

Wateja mbalimbali wakifanya manunuzi ya maziwa halisi ya ng'ombe kwenye jokofu lenye mfumo wa kieletroniki na arafa za "ATM". Duka likiwa wazi lenye rangi nyeupe kwa ukijani.

Duka lenye kuuza maziwa halisi ya ng'ombe na kutoa huduma hiyo kwa mteja, mchuuzi akizungukwa kwa mandhari ya dirisha kubwa lenye geti la rangi nyeupe.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe yakiwa kwenye katoni, zinazopitisha mwanga na kupangwa kwenye mbao zilizowekwa kama kabati, mandhari ya humo yakitamalaki kwa rangi ya kijani.

Jokofu la kisasa linalohifadhi maziwa halisi ya ng'ombe, likiwa na mfumo wa kielektroniki wenye tarakimu za "arafa za ATM" ndani ya chumba kilichohifadhiwa, chenye mandhari ya rangi ya kahawia na marumaru.

Duka linalouza bidhaa za maziwa halisi ya ng'ombe yakiwa yamepangwa kwa mfumo wa makabati mengi, wateja wakitembelea eneo hilo kwa manunuzi, mwanga mkali wa taa ukitamalaki hapo.

Jokofu linalohifadhi maziwa halisi ya ng'ombe, lenye mfumo wa kielektroniki na alafa za "ATM" liko jirani na makabati mengine ya rangi mbalimbali.

Duka linalouza bidhaa maziwa halisi ya ng'ombe, likiwa wazi lenye kusheheni na mali zingine za majumbani, mazingira yake yakiwa na makazi ya watu.

Jokofu likiwa linahifadhi bidhaa ya maziwa halisi ya ng’ombe lenye mfumo wa kielektroniki na harafa za "ATM". Lipo kwenye mandhari ya chumba chenye giza.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe, likiwa wazi kwa mandhari ya usafi na mwanga mkali wa jua, muuzaji akiwa ndani kufanya huduma hiyo.

Duka kubwa lenye kuuza malighafi mbalimbali ikiwemo bidhaa ya maziwa halisi ya ng’ombe, yakiifadhiwa kwenye jokofu lililokuwa pendeni mwa kabati.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe, likiwa wazi na kusheheni kwa zao hilo lenye kutamalakiwa kwa rangi ya bluu na mwanga mkali wa taa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa halisi ya ng'ombe mteja akifurahia huduma hio, duka likiwa wazi la rangi ya kahawia na maadishi meupe na meusi.

Jokofu linalohifadhia maziwa halisi ya ng'ombe yenye mfumo wa kieletroniki na arafa za "ATM", lipo ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za kibinadamu.

Duka linalouza samani mbalimbali ikiwemo meza, viti, makabati ikiwa kuna mwanga wakutosha eneo hilo kwaajili ya wateja kufanya manunuzi

Samani mbalimbali zikiuzwa kwenye duka kubwa; lenye mwanga mkali wa taa, ikishikiliwa na nguzo nyeupe zenye asili ya chuma.

Duka linalouza samani aina ya makochi yenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, zambarau na kufunikwa kwa mandhari ya turubai.

Duka linalouza samani likiwa na bidhaa ya vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia, likiwa nje kwenye mandhari ya miti mirefu ya ukijani kibichi.

Duka la samani mbalimbali ikiwemo makochi, sofa na makabati yakiuzwa eneo hilo likitamalakiwa kwa mandhari ya mwanga mkali wataa chini sakafu ikiwa ya ungavu.

Duka linalouza samani mbalimbali ikiwemo: makochi, sofa zenye rangi nyingi ikifunikwa kwa turubai lenye kushikiliwa kwa machuma na mandhari iliyozungukwa na bati.

Duka linalouza samani mbalimbali ikiwemo meza kubwa na mbili ndogo, zenye rangi ya kahawia zikiwa nje kwa ajili ya maonyesho wateja kuja kununua. Mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Duka la thamani linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo makochi, yenye rangi kadhaa meza viti vya kukalia ikitamalakiwa kwa mwanga mkali wataa.

Duka linalouza samani mbalimbali ikiwemo: meza, viti na sofa zenye rangi mbalimbali likitamalaki kwa taa nyingi za rangi na nguzo zilizojengwa kwa saruji.

Duka la samani lenye makochi, viti, meza zilizotengenezwa kwa mbao lenye mandhari ya mwanga mkali, kuta zikiwa kwa rangi ya machungwa.

Duka linalouza samani mbalimbali ikiwemo meza ndogo yenye viti sita vya kukalia, watu na mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wenye sakafu nyeupe.

Duka linalouza bidhaa ya samani aina ya sofa na meza ndogo, yenye rangi ya kijivu na mito yake. Iliyozungukwa na mandhari ya mabati ya bluu.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na nafaka, wachuzi wakikaribisha wateja kufanya manunuzi, mandhari ikiwa taa nyeupe yenye mwanga mkali, nguzo zilizojengewa kwa saruji.

Soko la wazi, lenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo; matunda na mbogamboga, wateja wakitembelea eneo hilo kufanya manunuzi. Mwanga mkali wa jua ukitamalaki kwenye mandhari hiyo.

Soko likiwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo vitunguu vilivyowekwa kwenye visado, mkulima na mchuuzi akifanya kazi hiyo huku mandhari ya magunia iliyofunika eneo hilo la biashara.

Soko kubwa na la wazi linalouza bidhaa mbalimbali zikiwemo nyanya zenye kuhifadhiwa kwenye masanduku ya rangi kadhaa, wauzaji wakiwapa huduma wateja mandhari ya eneo hilo ni la jua kali.

Soko kubwa na la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali, wateja wakitembelea duka hilo lenye mandhari wa mwanga mkali wa taa nyeupe.

Soko likiwa na bidhaa mbalimbali ya matunda zikiwa kwenye mfumo wa ngazi ngazi na kushikiliwa kwa meza zilizotengenezwa na mbao, kivuli kikitanda kupitia turubai jeupe linalofunika.

Soko kubwa na lazi lenye bidhaa mbalimbali za nguo ikiwemo brauzi, fulana za kike wateja wakimiminika kufanya manunuzi.

Soko kubwa la wazi lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo; vinyago, vikapu na sandozi likitembelewa kwa wateja, mandhari ya eneo hilo likiwa na vyuma vilivyozungukia eneo hilo kwa mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa kutoa fedha kutoka kampuni ya M-PESA ukiwa kwenye simu janja na ya kiganjani. Mteja akifanya miamala hiyo.

Huduma ya kifedha ikitolewa kwa mtindo wa kielektroniki, na mteja akifanya miamala kadhaa kwa njia ya kadi, kampuni iitwayo "pesa pal" ikiwa na kazi hiyo.

Makazi ya kawaida na ghorofa, moja likiwa limezungushiwa uzio kwa tofali za kuchoma. Mwandhari ya nyasi ikizunguka eneo hilo, jua lenye mwanga mkali likiwepo.

Majengo yaliyowekwa kwa mtindo wa ghorofa, yenye rangi mbalimbali, yaliyozungukwa na barabara za lami, kwa juu kukiwa na mifumo ya nyaya za umeme zinazotoa huduma hiyo kwa jamii.

Majengo marefu ya gorofa yaliyo zungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi madhari ya anga likiwa na mawingu kwa rangi nyeupe na bluu.

Duka la kisasa lenye kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo mashati ya kiume na makoti ya rangi nyingi, mandhari ya ndani ikiwa ya mwanga mkali wa taa, sakafu safi ya vigae.

Duka kubwa linalouza samani mbalimbali ikiwemo meza fupi na viti vya kukalia watu wawili, ikitamalaki na mwanga wenye taa nyeupe. Wauzaji wakiwa wanawasubiri wateja.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo za majumbani, wateja wakitamalaki eneo hilo lenye mwanga mkali wa taa, vigae vikiwa sakafuni.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo mashati, suruali za kiume na viatu zilizopangiliwa kwenye mfumo wa makabati yaliyotengenezwa na mbao, rangi mbalimbali zikitamalaki ikiwemo nyeusi na kahawia.

Duka kubwa na la kisasa, lenye mandhari ya mwanga mwingi wataa nyeupe liko na mabango ya kuuza bidhaa zenye rangi mbalimbali.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za nguo ikiwemo: mashati, suruali na kupangiliwa kwenye ngazingazi za makabati na meza zilizotengenezwa kwa mbao.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na nafaka, ikipangiliwa kwenye makabati ya rangi ya kijani. Mandhari ya eneo hilo likiwa na taa za mwanga mkali.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, yenye kupangiliwa kwa makabati mbalimbali, ya mfumo wa ngazingazi mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, sakafu ya marumaru ikitawala.

Duka kubwa na la kisasa lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vimininika na vyakula. Lililozungukwa kwa mandhari yenye mwanga mweupe wa taa.

Duka la kisasa kubwa na la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali iliyowekwa kwenye vifungashio na kupangiliwa kwa mtindo wa makabati. Mwanga mkali ukitamalaki, wateja wakipata huduma mahali hapo.

Duka kubwa na la kisasa lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji vilivyowekwa kwenye chupa, ikitamalaki na taa yenye mwanga mkali kwa juu kukiwa na mbaombao zilizopangwa zenye rangi ya kahawia.

Duka kubwa na la kisasa, lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye makabati mengi. Ndani kukitamalaki mwanga mkali wa taa, sakafu ikiwa na vigae, wateja wakifanya manunuzi.